Mchoro inayoeleza dhana ya kujifunza kwa mtandao inayojulikana kama e-learning . Kuna maandishi ya kielelezo ambayo kwa kawaida huwakilisha maelezo marefu kuhusu kujifunza kwa mtandao. Katika sehemu ya chini ya picha kuna vitu vinavyopatikana kwenye dawati la mwanafunzi au mtafiti.

Msichana mdogo ameketi kwenye kompyuta ya mezani na anaonekana kujikita sana kwenye skrini. Ana miwani ya rangi nyekundu na amevaa vipokea sauti vidogo masikioni ikionyesha anaweza kuwa anasikiliza sauti au anashiriki katika somo la mtandaoni. Nywele zake zimefungwa mkia wa farasi.

Mwanamke mchanga mwenye nywele zilizokunjika na miwangwi, akiwa ameketi kwenye meza na anatabasamu usoni. Amevaa fulana yenye mikono mifupi na anaandika kwenye daftari kwa kalamu ya buluu. Mbele yake kuna kompyuta mpakato ya fedha, na dirisha kubwa linaonekana nyuma yake.

Mwanaume amevaa kifaa cha uhalisi pepe machoni pake. Kifaa hicho kinaonekana kikitoa mwanga na kuna picha za olagumu au data zinazoeleza hewani mbele yake vikiwakilisha uzoefu wa virtual reality . Mwanaume huyo anaonekana ametazama juu na ya mbele.

Mwanaume anayeonekana kama mwanasayansi au mhadhiri, amesimama mbele ya ubao mweusi mkubwa, uliojazwa formula na milinganyo mbalimbali za hisabati. Amevalia sharti la blue na mikono mirefu na anaonekana akieleza kitu kwenye ubao.

Wanawake wawili ambao ni wanafunzi wameketi sakafuni nje au kwenye eneo la mbao zilizopangwa kwa sakafu. Wanaonekana wanafanya kazi pamoja au kusoma. Mwanamke aliye mbele, mwenye nywele zilizokunjika na rangi nyeusi, amevaa sweta ya kijivu na suruali nyeusi.

Mtu anatumia kompyuta mpakato huku akiwa na kibodi na kipanya mbele yake. Sehemu ya juu ya mwili wa mtu huyo ndio inaonekana akiwa amevaa nguo nyeusi. Kuna skrini ya kidjitali inayoingizwa kwenye picha ikionyesha dhana ya e-learning , masomo ya mtandao, kwa maandishi makubwa juu.

Mwalimu kijana mwenye asili ya kiafrika, akifanya kazi au kujifunza kwa kutumia kompyuta mpakato. Katika mazingira ya ndani, anatabasamu la kiafrika na anaonekana mwenye furaha. Amevaa shati la rangi ya kahawia machungwa, juu ya fulana nyeupe.

Kijana mwanaume anayeonekana kuwa mwanafunzi wa Chuo kikuu, akiwa ameketi kwenye meza ya nje na anatumia kompyuta ndogo. Amevaa shati ya kijivu na miwani. Akionekana kujikita sana kwenye kila anachofanya kwenye kompyuta yake.

Mchoro wa kijiditali unaonyesha thana ya kujifunza kidijitali, au usimamizi wa ubinifu wa katika elimu. Katikati ya picha kuna kompyuta ya meza yenye skrini kubwa, inaonyesha kitabu wazi na glasi ya kukuza, ikiashiria utafiti na kujifunza.

Mchoro unaoonyesha dhana ya masomo ya mtandaoni au kazi ya mbali. Katikati kuna skrini kubwa ya kompyuta inayokaa juu ya dawati. Ndani ya skrini kuna mwanamke mmoja amesimama akionekana anafundisha au anatoa mada huku akishika karatasi fulani. Anaonekana akionyesha kitu kwa mkono wake.

Watoto wawili wa kike wakiangalia kompyuta mpakato. Mtoto mmoja ambaye anaonekana kuwa mdogo analala kifudifudi na amechukua pozi la kutegemeza kidevu chake kwa mkono wake huku akitabasamu na kutazama kamera. Mtoto mwingine anaonekana nyuma yake akiangalia skrini ya kompyuta mpakato.

Watu wawili wazima, mwanamke na mwanaume wakiwa wameketi kwenye meza na kila mmoja akifanya shughuli yake. Mwanamke huyo mbele, ameketi na kutumia kompyuta ndogo. Anaonekana amejikita kwenye anachokifanya akiwa na mkono mmoja kwenye kibodi na mkono mwingine ukiashiria anatumia kibodi.

Mchanganyiko wa taswira ikionyesha mazingira ya biashara na teknolojia upande wa kushoto wa picha. Kuna watu wawili waliovaa mavazi rasmi ya biashara wakifanya kazi katika ofisi. Mbele zaidi kuna mtu mmoja ambaye mikono yake inaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Kwenye skrini ya kompyuta hiyo, kuna maandishi successful procedure .

Muonekano wa kisasa na wa kiteknolojia inaonyesha kitabu wazi na kompyuta mpakato inayounganishwa. Zote zimetenganishwa kwa mistari na nukta zinazong'aa. Rangi zinazotumika ni zambarau iliyokolea, buluu na waridi zinazong'aa, zikitoa hisia za uchawi na anga za juu na teknolojia ya hali ya juu. Nyota ndogo au nukta za mawanga zimetawanyika ndani ya miundo ya kitabu cha kompyuta.

Mwanamke anayeonekana kuwa mwalimu au mzungumzaji, akifanya rekodi ya video au akifundisha kupitia mtandao. Yeye ameketi mbele ya kamera ya video iliyowekwa kwenye tripodi upande wa kushoto wa picha. Mwanamke huyo ana nywele fupi zilizonyooka na anatabasamu usoni mwake.

Kompyuta mpakato iliyo wazi ikiwa na skrini inayoonyesha wito wa video wa watu wengi au darasa ya mtandaoni. Nyuso za watu kwenye skrini zimefichwa kidogo zikionyesha ubora wa picha usio wazi.

Mwanaume mwenye nywele za rangi ya dhahabu ameketi kwenye kiti mbele ya kompyuta akiwa ndani ya chumba kinachoonekana kuwa ofisi ya nyumbani au chumba cha kulala. Amevalia shati jeupe na anaonekana alirekebisha tie yake au collar la shati. Mbele yake kuna meza nyeusi yenye kompyuta, kibodi, kipanya, kikombe chenye mchoro.

Mchoro inaonyesha mtu anayetumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kujifunza au mkutano wa mtandaoni. Mbele ya picha kuna mikono miwili ya mtu ikiwa inachapa kwenye kibodi cha kompyuta mpakato nyeupe. Kwenye skrini ya kompyuta kuna dirisha la video likionyesha mwanamke akitabasamu.

Mchoro wa kidigitali unaonyesha dhana ya E-Learning na vipengele vyake vinavyohusiana. Katikati kuna mduara au hexagoni iliyoandikwa internet ikionyesha umuhimu wake kama kitovu cha mkato.

Mpangilio wa vifaa vya kujifunzia au kufanya kazi mtandaoni vilivyowekwa kwenye meza katikati kuna computer ndogo iliyo wazi likiwa na picha ya mwanafunzi au mwalimu kwenye skrini yake.

Matumizi ya zana za mtandao, kufanya uchunguzi wa uunganisho, au kutatua matatizo ya mtandao. Kidirisha kinaonekana kuwa kikubwa, kikijaza sehemu kubwa ya skrini. Juu kabisa, kuna jina la kidirisha, windows .

Msichana mdogo anaonekana kuwa na umri wa shule ya msingi akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo huku amevaa vipokea sauti vya maskio. Anatazama skrini ya kompyuta na anatabasamu akionyesha kuwa anafurahi au anazingatia kile anachokifanya.

Watoto wawili wanaonekana kuwa wavulana wa shule, wakiwa wameketi pamoja mbele ya kompyuta mpakato na wanatabasamu. Wote wawili wana nywele fupi na wamevaa sare za shule ambazo zinaonekana kuwa shati ya bluu, na kola nyeupe lenye ruwaza. Wanaonekana wakifurahi kile wanachokifanya kwenye kompyuta hiyo.

Mwanamke mchanga ameketi kwenye meza nyeupe akitumia kompyuta ndogo, katika chumba chenye muundo wa kisasa, au lofti. Anaonekana amejikita kwenye kazi yake au anachokifanya kwenye kompyuta. Amevaa shati nyeupe na suruali nyeusi na ana miwani.

Kijana mwanafunzi, akitumia kompyuta ya meza kwa mkutano wa video au masomo ya mtandaoni. Kuna skrini ya kompyuta ya mezani iliyowekwa mbele. Juu ya skrini, kuna kamera ya nje iliyobandikwa.

Kijana mwanafunzi anaonekana ameketi kwenye dawati la mbao ndani ya maktaba au chumba cha kusomea. Amevalia shati lenye miraba ya rangi nyekundu na nyeupe juu ya fulana ya kijivu. Anatabasamu na furaha usoni akionyesha ana furaha kile anachokifanya. Mikononi mwake ameshika kalamu na anaandika kwenye daftari au karatasi zilizowekwa juu ya daftari ingine.

Mkono wa mtu ambaye ni mwanamke ukinyoosha kuelekea skrini huku neno e- learning likiwa limeandikwa kwa herufi kubwa juu ya mstatili wa bluu. Katikati kuna ikoni mbali mbali za rangi tofauti zinazoelezea karibu na mkono ikiwemo ikoni na balbu ya taa.

Watu watatu, labda marafiki au wanafunzi, wakiwa wamekusanyika karibu na kompyuta mpakato. Na kompyuta kibao inayowekwa mbele yao. Mikono yao inaonekana ikitumia kibodi na skrini za vifaa hivyo. Mmoja anaonyesha kitu kwenye kompyuta mpakato kwa kidole chake.

Kundi la watu nane walioketi na kuzunguka meza kubwa ya mbao, wakifanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Na vifaa vya kidijitali picha imepigwa kutoka chuo ikionyesha meza nzima na watu wake. Kwenye meza kuna neno e learning lililoandikwa kwa herufi kubwa nyeupe.

Mchoro wa kidijitali unaonyesha dhana ya e learning, ya kujifunza mtandaoni. Katikati kuna skrini kubwa ya kompyuta, iliyo na ikoni ya kucheza video, ikionyesha maudhui ya. Upande wa kushoto mwanaume ameketi juu ya fundi la vitabu akiwa na kompyuta ndogo

Msichana mdogo mwenye nywele zilizosukwa akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo ya rangi ya nyekundu. Anaonekana kuwa kwenye darasa la mtandaoni au akifanya masomo yake kwa kutumia kompyuta ndogo. Mkono wake mmoja ameinua juu na mdomo wake amefungua akionyesha labda anajibu swali.

Dhana ya kujifunza mtandaoni au akili bandia ya teknolojia; kuna mtu anayetumia kompyuta mpakato, iliyowekwa juu ya meza nyeupe yenye ubao la duara. Mikono ya mtu inaonekana ikichapa kwenye kibodi. Pembeni kuna kikombe cha kahawa. Hii inaashiri shughuli ya kujifunza au kufanya kazi kwa kutumia teknolojia.

Kundi la watoto, wakiwa wamekusanyika pamoja na kutazama kitu fulani kwa umakini. Watoto wengi wamevalia nguo za kijani, ambazo zinaonekana kuwa sare za shule au nguo za kawaida. Mmoja wa watoto katikati anaonekana kushika kifaa cha kidigitali kinachofanana na kompyuta kibao.

Sehemu ya ndani ya maktaba au chumba cha kusomea. Ukuta wa nyuma umejaa rafu ndefu za mbao zilizojazwa vitabu. Rafu hizi zinafikia hadi kwenye dari zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa vitabu. Kuna ngazi ndogo ya chuma iliyowekwa dhidi ya rafu upande wa kulia labda kwa ajili ya kufikia vitabu vilivyo juu.

Chumba kimoja ambacho kinaweza kukodishwa. Kuta za chumba ni za rangi ya manjano iliyokolea. Kuna kitanda kimoja chenye shuka zenye mchoro wa rangi ya machungwa na kahawia. Pembeni mwa kitanda kuna rafu zilizowekwa ukutani.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au tamasha, ukiwa na viti vingi, vinavyopangwa kwa safu ndefu. Viti hivyo vinaonekana kuwa vya rangi ya kijivu na bluu, vikiwa vimepangwa katika sehemu kuu mbili katika njia katikati. Ukumbi una ghorofa mbili au zaidi na viti vingine vimeonekana kwenye ghorofa ya juu.

Chumba kidogo kinachoonekana kuwa cha kulala au chumba cha hosteli. Katikati ya chumba kuna kitanda kimoja. Godoro lake lina mfuniko wa rangi nyeupe na nyeusi. Juu ya godoro kuna blanketi au shuka mbili zilizokunjwa. Moja ina miriba mikubwa ya rangi nyekundu na nyeusi.

Sehemu ya chumba cha kulala au chumba cha studio . Kushoto kuna kitanda kimoja kilichopambwa kwa shuka zenye rangi ya zambarau na mistari ya kijivu na blanket jekundu imewekwa chini ya kitanda. Mto mmoja wa bluu na nyekundu unaonekana kichwani mwa kitanda.

Basi kubwa la shule lenye rangi ya manjano likiwa limeegeshwa barabarani kwenye ubavu wa basi kuna maandishi meusi yanayosomeka Kamacharia Girls Secondary School yakionyesha kuwa basi hilo ni la shule hiyo ya upili ya wasichana. Ndani ya basi kupitia madirisha inaonekana kuna wanafunzi wengi wakiwa wameketi.

Wachezaji wawili wa tenisi wakiwa tayari kwa mchezo, katika sehemu ya mbele na katikati ya picha kuna mchezaji mwanamke mchanga amevalia nguo za michezo zenye rangi nyeupe na nyekundu na kofia dogo ya kuvalia kichwani. Anashikilia raketi ya tenisi kwa mikono yote miwili akiwa katika pozi la kupiga mpira. Uso wake unaonekana ako makini.

Ndani ya chumba cha kompyuta shuleni, ikionyesha wanafunzi wakijifunza au wakifanya kazi kwenye kompyuta zao. Wanafunzi wengi ambao wanaonekana kua wa shule ya msingi au sekondari wameketi kwenye viti vyao na madawati marefu. Kila mwanafunzi ana kompyuta yake binafsi iliyo na skrini kubwa na kibodi. Wanaonekana wamezingatia kazi zao kwenye kompyuta.

Rafu za vitabu, kwenye maktaba au duka la vitabu, zenye vitabu kadhaa vya watoto . Kitabu kilicho mbele na katikati kinaitwa Childrens Atlas of the World na kina picha ya dunia kwenye jadala lake. Pembeni yake kuna vitabu vingine vikiwemo picture of encyclopedia .

Darasa tupu linaloonekana kuwa la zamani au lisilotumika sana lina madawati na viti kadhaa zilizopangwa kwa safu ingawa sio zote zipo katika mpangilio kamili. Kuta zake zinaonekana kuwa na rangi hafifu au kuchoka. Kuna ubao mweusi upande mmoja wa darasa na maandishi yenye nondo yanaonekana yakiruhusu mwanga hafifu kuingia ndani.

Lango kuu la chuo kikuu cha kenyatta ikiwa na muundo wa kisasa na wa kuvutia. Kuna barabara ya lami iliyoingia chuoni ikiwa na alama za barabara za njano na nyeupe kando, na sehemu ya maalumu kwa magari na labda njia na waenda kwa miguu.

Ndani ya chumba cha kompyuta au kituo cha mafunzo, ambapo vijana kadhaa, wamejihusisha na kutumia kompyuta. Kuna vijana kadhaa wengi wao wakiwa wamevalia shati, na baadhi wakiwa na vipokezi sauti masikioni. Wameketi kwenye viti vya bluu, vya plastiki, na madawati rahisi, ya mbao.

Chumba chenye vitanda viwili, kila kimoja kikiwa na neti nyeupe ya kuzuia mbu iliyonig'inia kutoka juu. Vitanda vimetengenezwa kwa mbao na vimefunikwa kwa shuka nyeupe safi. Kuna dirisha lililo na mapazia meupe na rangi ya blue nyepesi na mwanga wa nje unaingia.

Maktaba kubwa au chumba cha kusomea chenye shughuli nyingi ambazo watu wengi wamekusanyika wakisoma au wakifanya kazi. Kuna rafu ndefu zilizojaa vitabu vikiwa vimetawanyika katika chumba hicho. Watu wameketi kwenye meza au viti wengine wakitumia kompyuta mpakato na wengine wakisoma vitabu.

Darasa tupu au chumba cha mihadhara kikiwa na viti na madawati yaliyopangwa kwa safu. Sakafu imefunikwa na zulia la kijani kibichi. Viti vyote ni vya rangi ya blue na vimeunganishwa na madawati madogo ya mbao au plastiki yaliyopangwa kwa ajili ya mwanafunzi. Madawati yamepangwa kwa safu ndefu inazokolea mbele ya chumba.

Ndani ya chumba tupu, huenda sebule au chumba cha kulia, inaonyesha sakafu ya mbao inayong'aa, na ukuta wa rangi ya udongo wa waridi hafifu. Katikati ya chumba kuna dirisha kubwa, lenye fremu nyeupe na madirisha mengi madogo ya mraba.

Mwanamichezo, mchezaji wa mpira wa kikapu, mwenye ngozi nyeusi, akiwa amevaa jezi nyekundu na kaptula nyeupe. Anaruka hewani kuelekea kikapu, akishika mpira wa kikapu kwa mikono miwili, akionekana akijiandaa kufunga pointi.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa, vilivyopangwa kwa mstari, ikionyesha mazingira ya hosteli, bweni la shule au malazi ya pamoja. Vitanda hivyo vimetengenezwa kwa mbao na vina magodoro ya blue .Kila kitanda cha ghorofa kina ngazi ya chuma inayotumika kupanda ghorofa ya juu.

Kitanda cha ghorofa kilichotengenezwa kwa mbao, kikiwa na godoro kwenye ghorofa ya chini iliyofunikwa kwa shuka na foronya zenye maua. Juu ya godoro la chini, kuna mto mmoja wa zambarau na mwingine mwenye mistari. Katika kitanda cha juu, kuna godoro lililofunikwa kwa kitambaa cha zambarau.

Kundi la waogeleaji, hasaa wanawake, wakiwa tayari kuruka ndani ya bwawa, la kuogelea, kwa ajili ya mashindano au mazoezi. Wamesimama kwenye sehemu ya kurukia, kando ya bwawa. Waogeleaji wameinama mbele, wakiwa katika nafasi ya kuanza, wakiwa wamevalia, suti ya kuogelea.

Bwawa la kuogelea la nje labda la jumba la ghorofa au hoteli. Bwawa hilo lina maji safi ya buluu na limezungukwa na vigae vya rangi ya kahawia. Kando ya bwawa kuna viti vingi vya kumpumzika vya arangi ya machungwa vimepangwa kwa mstari.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizo pangwa kwa safu lina madirisha makubwa yenye matundu upande wa kushoto yanawaruhusu mwanga kuingia. ukuta wa nyuma kuna bodi mchafu uliowekwa karatasi kadhaa. Chumba kinaonekana kutumika lakini kina uharibifu kidogo

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vinavyofanana, kila kimoja kikiwa na fremu ya mbao, na shuka yenye michoro ya rangi nyekundu na nyeupe. Kushoto, kuna dirisha lililofunguka kidogo, likiwa na pazia la kahawia na neti nyeupe, iliyoruka kwa upepo.

Chumba kidogo kinachoonekana kama chumba cha kulala. Kushoto kwa picha, kuna jokofu dogo la rangi ya fedha na juu yake, kuna birika ya umeme nyeupe. Kuna sehemu ndogo ya jiko au kanta karibu nao. Katikati ya chumba, kuna meza ndogo ya kusomea na kufanya kazi yenye draw na kiti cha rangi ya machungwa.

Chumba cha mabweni kinachokaliwa na vijana watatu. Chumba kina kuta za rangi ya kijani kibichi na kina dirisha kubwa yenye pazia jeupe nyuma. Kuna vitanda viwili vya ghorofa katika chumba. Kila kitanda kina godoro la bluu la muundo wa chuma ambao ni za rangi ya machungwa.

Vitanda viwili vilivyopangwa kwa ghorofa, kikiashiria kuwa ni hosteli au chumba cha kulala cha pamoja. Kuna vitanda viwili vya mbao vilivyopangwa kwa ghorofa. Kitanda cha kwanza kiko upande wa kushoto wa picha kikionyesha sehemu ya chini ya juu zote zikiwa na magodoro yenye blanketi za rangi ya maruni au blue .

Mchezo wa mpira wa kikapu unaoendelea uwanjani. Katikati ya picha kuna kijana mmoja mweusi amevalia fulana nyekundu na kaptura nyeusi, ameruka juu akijaribu kufuga mpira wa kikapu kwenye kikapu, anaonekana kuwa katika harakati ya kurusha mpira.

Kundi la wanafunzi wakiwa wamevalia sare za shule zenye mashati meupe, tai nyeusi na sketi au suruali nyeusi wanaonekana wako njee kwenye eneo lenye miti mirefu na nyasi za kijani. Baadhi yao wamesimama na wengine wamekaa chini kwenye nyasi.

Msichana mdogo labda mwanafunzi akiwa amevaa vipokea sauti vikubwa na ameketi kwenye meza, anaonekana akitazama mbele kwa umakini. Kushoto kwake kuna kipaza sauti kidogo kilichosimama. Kulia kwake mwalimu wake au mtu mzima mwingine ameinamia na anapokea na akiongea naye akiwa amevaa shati la manjano.

Watoto wawili wameketi kwenye meza na kucheza mchezo au kufanya shuguli flani inayohusisha vipande vidogo. Mtoto aliye upande wa kushoto ana nywele zilizo sukwa na amevaa shati la manjano akionekana akizangatia alama za vipande vilivyo mbele yake. Mtoto aliye upande wa kulia ana nywele ndefu za kahawia na amevaa barakoa ya rangi ya waridi.

Kundi la watoto kama kumi na wawili. Hivi wakiwa wamevalia sare za buluu na kaptura au sketi za rangi nyepesi .Wanaonekana kuwa wanafunzi wa shule ya chekechea au shule ya msingi. Wengi wao wanatabasamu na kufanya ishara mbalimbali kwa mikono yao kama vile kiashiria upendo.

Mwanamke na msichana mdogo wakiwa wameketi chini kwenye mkeka wenye rangi mbalimbali wakisoma kitabu. Mwanamke ana nywele ndefu, zilizofungwa mkia wa farasi. Amevaa shati ya pinki na suruali nyeusi, anaonekana akimsaidia msichana huyo kusoma.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwalimu au mzaidizi akiingilia na mtoto mdogo wa kike katika mazingira ya kujifunza au kucheza. Ameketi wakengeliana na mtoto amevaa shati jeupe. Mwanamke huyu amavaa shati ya rangi ya bluu iliyokolea na suruali ya jinzi.

Watoto wa kike wakikumbatiana na kutabasamu, wakionyesha furaha na umoja. Kushoto, kuna mtoto wa kike mwenye nywele nyeusi zilizonyolewa vibaya. Amevaa shati ya jeans na anatabasamu. Katikati, kuna mtoto wa mwenye nywele ndefu za dhahabu. Anafanana kuwa ako na ulemavu fulani. Amevaa shati ya blue lenye doti nyeupe na anatabasamu kwa furaha.

Mvulana mdogo ambaye anaonekana kuwa na mahitaji maalum akiwa ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu, ndani ya darasa au chumba cha kujifunza. Anaangalia juu ya kulia wa picha, na kidole chake kimoja kipo mdomoni akiashiria anawaza kwa kufikiria au amechanganyikiwa kidogo.

Mwanamke na mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa ana ugonjwa wa ulemavu wakiwa wameketi pamoja kwenye meza wakishirikiana katika shughuli flani. Mwanamke huyu amabaye anaonekana kuwa mama au mlezi ana nywele ndefu nyeusi, amevalia shati ya rangi ya kahawia.

Msichana mdogo ambaye anaonekana kuwa na sifa za ulemavu akicheza kwa furaha na vichezo vya maumbo vya kijiometri vilivyotengenezwa kwa plastiki na rangi mbalimbali. Msichana huyu anatabasamu kubwa na anaonekana kuwa na furaha nyingi huku akishika mikono yake juu kana kwamba anashangaa au amesisimuka.

Mwanaume mwenye umri wa makamo au mzee akiwa na ndevu za kijivu na miwani nyeusi ya jua, amelala kifudifudi kwenye sofa, au kitanda chenye mto wa rangi ya kijivu akisoma kitabu kwa kuguza vidole vyake, ana pete ya dhahabu kwenye kidole chake cha pete.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za kahawia akiwa amesimama mbele ya ukuta mweupe wenye muundo wa paneli. Amevaa fulana ya rangi ya zambarau isiyokolea na suruali fupi ya rangi ya kahawia nyepesi. Mkono wake wa kulia umenyooka juu kidogo.

Darasa la muziki la watoto ambapo mtoto mdogo mwenye ulemavu akiwa amevalia fulana nyekundu na shati nyeupe anatabasamu na anatupia jicho kwenye kamera huku akishika gita.

Mwalimu na wanafunzi wake, labda katika mazingira ya shule au kituo cha kujifunzia nchini Kenya ama Sudan kusini na au eneo lingine yenye mazingira kama hayo. Mwanamke amevaa gauni la rangi ya machungwa yenye michoro meupe na sakafu ndefu nyeupe shingoni. Anaonekana akizungumza au kufundisha mbele ya wanafunzi akitumia vidole vyake kuonyesha namba tatu.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwalimu au msaidizi, akimtazama kwa kutabasamu mvulana mdogo aliyeketi kwenye kiti maalumu cha magurudumu. Mvulana huyu amevaa shati nyekundu na anaonekana kutazama upande huku akiwa na kalamu au kifaa fulani mkononi mwake.

Kijana mchanga, mwenye nywele za rangi ya kahawia iliyokolea, anatabasamu kubwa akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha michezo. Amevaa fulana ya buluu na suruali nyekundu. Nyuma yake, kuna watoto wengine kadhaa pia wakiwa kwenye viti vya magurudumu, na wengine wanaonekana wakishiriki mipira mikubwa ya manjano.

Msichana mdogo mwenye tabasamu na anayevaa miwani, akiwa amekaa kwenye kiti cha manjano, na ameshika bodi ya blue , yenye herufi za alfabeti yenye rangi mbali mbali. Msichana huyo anaonekana mwenye furaha na labda anajifunza herufi.

Mwanamke labda mwalimu au mtaalamu wa hutuba akiwa ame inama, msichana mdogo. Mwanamke huyu amevaa miwani na anashika koo la msichana ambayo amefungua mdomo wake wazi. Kati yao kuna mifuriko kubwa inayo elekeza kwenye mdomo wa msichana, kwa upande wa kushoto kuna skrini ya kompyuta inaonyesha picha ya kipepeo au maandishi doctors speech.

Mwanamke pengine mwalimu au msaidizi akimfundisha msichana mdogo kutumia mashine ya braili, na mwanamke ameketi nyuma ya msichana huyo. Amevaa shati nyeupe na sweta nyekundu, anaonekana akimsaidia na kumuongoza msichana huyo.

Watoto wawili labda wanafunzi, wameketi kwenye benji la mbao, mbele na ubao mweusi. Wote wamevaa sweta za kijani na nguo za shule. Mtoto aliye upande wa kulio anaonekana akizungumza au akitumia ishara za mikono, huku akiwa amemgeukia mtoto mwingine.

Watoto watano darasani wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu nyeupe. Mbele upande wa kulia, kuna mvulana mweusi ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akishika kalamu ya kuchora au anaonekana akijishughulisha na kazi kwenye meza. Amevalia shati lenye mistari ya bluu na manjano.

Ndani ya darasa inaonyesha wanafunzi wakiwa kwenye madawati yao wakijishughulisha na masomo. Mbele ya picha, kuna mvulana kijana aliyeketi kwenye dawati, amevaa miwani na shati ya kijivu lenye kola, anaonekana akitumia mashini ya kuandika au kifaa kinachofanana na hicho akiwa na karatasi nyeupe mbele yake.

Mvulana mdogo anayeonekana kuwa na mahitaji maaluma ya kimaendeleo akicheza kwa furaha na kichezo cha elimu chenye rangi angavu. Mvulana huyo ameketi kwenye meza ya mbao na amevaa sweta yenye mistari ya buluu na nyeupe anatabasamu kwa furaha na anaonekana kuwa makini akijishighulika na kichezo mbele yake.

Mwalimu mweusi akimsaidia mwanafunzi mweupe ambaye yuko kwenye kiti cha magurudumu akitumia kompyuta. Wote wawili wanatabasamu na wanaonekana kushirikiana vizuri. Mwalimu amevaa shati ya rangi nyeusi na mkufu ya wa lulu huku mwanafunzi akivaa shati ya buluu.

Mwanaume mrefu na wavulana wanne wadogo wote wakiwa na miguu bandia wamesimama mbele ya jengo la kisasa. Mwanaume mrefu amesimama upande wa kushoto amevalia fulana ya rangi ya kijivu na kaptura nyeusi ana miguu bandia inayoonekana kuwa imetengenezwa kwa chuma.

Mtu labda mtoto au kijana akisoma kitabu katika maktaba au chumba cha kusomea. Sehemu ya juu ya mwili wa mtu inaonekana akiwa amevaa fulana ya rangi ya kijani buluu isiyokolea hajatazama kamera na uso wake umefichwa kidogo jambo linaloashiria umakini wake kwenye kitabu.

Mwalimu na mwanafunzi wakishiriki katika somo ya lugha ya ishara. Inawezekana kuwa shule ya msingi. Mwalimu mwanamke amevaa shati jekundu na sketi jeupe. Amesimama mbele ya ubao mweusi. Anaonyesha ishara ya herufi fulani kwa mkono wake wa kulia akiangalia kuelekea mwanafunzi.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu akitazama kitabu au kadi anayoshikilia mwanamke mmoja aliyeketi karibu na yeye. Mwanamke huyo ambaye anaweza kuwa ni mlezi au mtaalum, ana nywele ndefu za rangi ya dhahabu na amevaa shati ya rangi nyepesi. Wote wawili wanatabasamu na wanaonekana wakishirikiana kwa furaha.

Wanawake wawili katika mazingira ya ndani yenye mwanga mzuri. Mwanamke wa kwanza ambaye anaonekana kuwa mwalimu au mlezi ana nywele ndefu nyeusi na amevaa koti jeupe la suti juu ya fulana ya njano.

Mwanamke na mtoto mdogo, mwanamke huyu uenda akawa mzazi au mwalimu anaonekana akimsaidia mvulana mdogo kuchora au kujifunza kitu kwenye karatasi kubwa nyeupe iliyoawekwa juu ya meza nyeupe, mwanamke huyu ambaye anaonekana kuwa ana nywele zilizozukwa amefaa shati za tambarao na anatapasamu na furaha usoni

Wanawake wawili, katika mazingira yanayoonekana kama ofisi au maabara .Mwanamke wa kwanza ambaye yuko upande wa kushoto na amevaa shati la miraba ya kijani na nyeupe, anaonekana akimsaidia au kumwongoza mwanamke mwingine mkono wake uko kwenye kibodi cha kompyuta mpakato iliyo mbele yao.

Wanafunzi wawili wa kiume wakiwa wameketi mbele ya kompyuta za mezani na wakiwa wamevalia vipokea sauti maskioni. Wote wawili wametazama skrini za kompyuta zao na wanonekana wakitumia kibodi. Mwanafunzi aliye mbele amevaa shati la rangi ya buluu na nyeupe yenye miraba midogo na miwani ya jua. Kompyuta zao ziko kwenye meza ya mbao.

Vijana watatu wamekaa kwenye meza nyeupe wakionekana kufanya kazi au wakijadiliana. Moja wao amevaa fulana ya njano na mwingine amevaa fulana nyeusi. Wote wawili wakitazama kijana wa tatu ambaye amevaa shati ya mistari ya kijani na nyeupe.

Mwanaume na msichana mdogo wakiwa mbele ya turubai tupu iliyo kwenye stedi ya kuchorea. Msichana huyu anaonekana kuwa na ulemavu kidogo na amevaa shati ya miraba ya rangi ya manjano na bluu.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwalimu au mtaalamu, akishirikiana na mtoto mdogo. Mwanamke huyu ana nywele ndefu zilizofungwa mkia wa farasi, amevaa shati la bluu lisilo na mikono na jeans .

Darasa lililojaa watoto wadogo labda wanafunzi wa shule ya msingi wameketi kwenye viti vyao na madawati. Wanaonekana wakiwa wamevalia nguo za kawaida zenye rangi tofauti na baadhi yao wakiwa na vitabu au karatasi mbele yao. Mtoto mmoja katikati amevalia miwani.

Ndani ya chumba kinachoonekana kuwa cha sanaa au ufundi, kuna kundi la watu wanaojishughulisha na shughuli za ubunifu. Kuna watu wanne walioonyeshwa kwenye picha, mtu aliye mbele kabisa yuko nyuma kidogo ya mwelekeo wa kamera na anaonekana kushiriki kwenye shughuli iliyo mbele yake.

Watu wawili mwanaume na mwanamke wakiwa wamesimama mbele ya ubao wa kijani kibichi wa darasa. Mwanaume ambaye anaonekana kuwa na sifa za ugonjwa amevalia shati ya bluu anashikilia chaki mkononi mwake akionekana kama amemaliza kuandika au yuko tayari kuandika kwenye ubao.